Hili ni chumba cha matibabu kwenye hospitali na kuna nesi wawili ambao wamemshika mtoto na wanampea chanjo ya kukinga ugonjwa. Huyu mtoto anaonekana kuwa analia na uchungu ya hii dawa ya kudungwa.

Hii ni chumba cha matibabu katika hosipitali na kuna daktari wa meno ambaye amevaa koti jeupe na kichwa chake na kuvaa barakoa katika mdomo wake na pia kua na glavu katika mkono wake na anamhudumia mgonjwa akiangaliza meno zake kutumia vifaa vya teknolojia kuangalia meno zake.

Hizi ni pedi ambayo husaidia wasichana na wanawake wakati wa hedhi na husaidia kudumisha usafi ili damu isimwagike kwa nguo na pia huchuja damu na kuondoa harufu mbaya kwa wanawake wakati wa hedhi.

Hapa kuna daktari ambaye ananyunyiza dawa ya sumu kwenye chumba hii dawa inaweza kuua nzi, mende na huyu mtu amejikinga kutokana na sumu ya hii dawa. Amevaa ovaroli nyeupe, amevaa maski, barakoa na pia kuvaa glavu katika mikono wake ili kuzuia hii dawa isiingie kwa mwili yake.

Huyu mama ni muudumu wa afya na amevaa barakoa kwenye mdomo chake na ananawa mikono wake kwa kutumia maji inayotoka kwa tanki ya na kuna mtoto anamwangalia huyu mama akiunawa mikono wake pia madhari hii ni ya sokoni kwa kuwa kuna machala ambayo yanaweza kuka kama vile nyanya

Hii ni tangazo la dawa za kienyeji au dawa za asili na kuna Herbal clinic, MASAI HERBAL na pia kuna mbegu nyeupe, kuna mbegu za tikiti maji, na pia unaeza nunua hii dawa, unaweza wasiliana na Herbal clinic kupitia nambari iliyowekwa kwa hii tangazo na pia kuna dawa za kijani mabichi unaeza nunua nao.

Hii ni chumba cha uzazi katika hospitali na inaonekana kua na mama ambaye ameshamzaa mtoto na anambadilisha nguo. Mtoto amelazwa kwenye kitanda chake na pia mama anaonekana kua alikua amedungwa na sindano kwenye mkono wake.

Mazingira haya yanaonekana kuwa na mafuriko, na katika hii mafuriko kuna nyumba moja iliyo katikati ya mafuriko na watu wanashughulika kuokoa maisha ya watu, na kuondoa vitu katika hii jumba ambalo maji yako karibu kufunika.

Dawa ambayo iki kwa pakiti na inatwa Vitamin D3 300,000 UI 1ml Cholecalciferol na hii dawa ni ya majimaji ambayo hufinyiliwa ili kupata hii vitamin .

Hii ni dawa ya tamaa ambayo hutumiwa kukinga ugojwa wa yellow fevour . Hukuja katika njia tofauti . inaweza changanywa na maji zingine unaweza dunga kwa mwili na hayo yote husaidia kukinga ugojwa wa yellow fever

Hii ni duka la dawa, na hizi dawa zimepangua katika taratibu, kwenye shelf .na pia kuna mchoro tofauti tofauti ya wamama hapa ambazo husaidia kuonyesha watu ishara.

Hizi ni dawa katika kichumba cha matibabu ambazo kuna dawa tofauti tofauti na tembe za kumeza, kuna sindano ya kudunga dawa ambayo ni ya majimaji na pia kuna glovu ambayo madaktari hutumia wakati ambao wanapeana hizi madawa kwa wagonjwa.

Hapa ni hospitali na kuna daktari ambayo amevalia koti jeupe, yeye anashughulika katika matibabu na kuna kitu cha kupumua, na kuna pia taratibu cha vipimo za teknolojia, katika uponyaji madaktari wanatumia kusaidia wagonjwa iliwaonekane na madhara ambaye wako nazo.

Ili n chumba cha hupasuaji katika hospitali, na kuna dakatari ambao ushughulikia mgonjwa na pia kuna nesi ambao huwasaidia daktari katika kuundumia mgonjwa. Hao daktari na nesi wamevaa nguo ambao ya kikazi, pia wako na maskii barakoa kuwasaidia ambao husaidia katika hali ya kuundumia mgonjwa.

Hili ni chumba cha matibabu kwenye hospitali, hawa ni madaktari wa kutibu meno na ni madaktari wawili ambao wamefaa parakoa na wamefaa nguo jeupe mwingine amefaa nguo za samawati, pia kuna kikosi ambao wamekuja kutibiwa meno na hao madaktari wanamshukulikia, mgonjwa amelazwa kwenye kitanda.

Hili ni chumba la matibabu kwenye hospitali, pia kuna manesi watatu ambao wamekuja kumshughulikia mgonjwa ambao tatizo lake ni sikio, naona kuna kifaa vya ambao nesi ameweka kwenye sikio kumsaidia mgonjwa apate kuskia.

Hapa ni chumba cha mazoezi katika hospitali ambapo mtoto mdogo anafundishwa kutembea vizuri na ukiona huyu mtoto amewekwa mbele yake ili ajaribu kuikonga ili kulainisha mguu wake, pia kuna waudumu wawili ambapo may be .

Hawa ni umati wa watu na wako kwa kikao na wote wamekaa chini na ukiangalia wote wakona barakoa na ni kama wamenyoosha mikono yao ili kusikiliza kutoka wizara wa afya.